Kwenye dawati ya shule, mkono umeshikilia kitabu cha gredi ya pili lenye rangi nyeupe na waridi. Mbele kumechorwa watu wawili walio kwenye farasi. Maandishi ya nyota ya Kiswahili liko juu ya mchoro hiyo.

Kwenye taasisis fulani, kuna tangi fulani iliyowekwa juu ya kibamba. Kando yake kuna ishara inayoonyesha upande wa kulia, na iliyoandikwa pahali pa mkutano moto ukitokea. Hii unadhihirisha kuwa watu wengi hukutana hapa.

Wanariadha wawili wamevaa jezi za Kenya na wale waendeshaji wa baiskeli, shati nyeupe na kaptula nyeusi, mistari zikiwa za nyekundu na kijani kama bendera ya Kenya, wamevaa kofia ya chuma na inakaa wako mazoezini ya kuendesha baiskeli.

Chumba cha kufunza, inaodhihirishwa kwa kuwa kuna ubao mweupe madawati ya rangi ya kahawia iliyotengenezwa na mbao na chuma. Pande ingine kukiwa na viti vya plastiki nyeupe zikiwa ziko mbele ya meza ndefu zilizo na kompyuta.

Katika uwanja wa wanariadha, kuna mwanaume aliyevaa jezi nyekundu anajiita Wesley Kimeli Sang. Ni wa nchi wa Kenya. Ni mwanariadha wa kukimbia. Ni mlemavu wa mkono wa kulia na anakimbia mita elfu moja mia tano.